Kundi la vijana, ambao wamejihami, wanasaidia katika kusafisha mazingira haya, yenye takataka, na makaratasi ya plastiki. Hii ni hatari sana kwa binadamu, kwani madhara ya mazingira, au maji haya yenye taka, yanaweza sababisha maradhi, kwa wanadamu kama kipindupindu.

Kikundi cha nyumbu kinaonekana kwenye ardhi kavu na kingine kwenye maji. Hii hufanyika kila mwaka, ambapo wanyama hawa wanatoka nchini Kenya na kupita mto wa Tana River na kuelekea Tanzania, kwa kutafuta malisho.

Twiga amesimama na kuangalia kando, amesimama kwenye ardhi yenye nyasi ya kijani kibichi. Inaonekana, ako katika mbuga ya wanyama. Mnyama huyu ana rangi nyeupe na madoadoa ya kahawia; na anapatikana sana katika maeneo ya Afrika.

Mto huu umejaa maji taka na makaratasi ya plastiki yanayoenea juu yake. Kando pia kuna uchafu na kuna nyumba ambazo ziko karibu na maji haya. Pia yamegeuka rangi, ikidhihirisha kwamba ni machafu. Mazingira haya ni hatari kwa binadamu, kwani yanaweza leta maradhi kama kipindupindu.

Twiga huyu, ambaye amesimama na kutoa ulimi wake, wenye, rangi ya kijivu, inaashiria kwamba, anataka kukula, nyuma yake kuna, vichaka na miti, mazingira yake, ni makavu.

Mabasi yameegeshwa katika mji mwenye shughuli nyingi. Maafisa wa polisi wanaonekana ili kusaidia kuleta marekebisho na mpangilio mwema kwenye barabara. Nyuma kuna majengo makubwa na kuna moja ambalo lina bango la Kenya Farmer Healthcare kumaanisha hapa ni nchini Kenya.

Kwenye barabara hii ya kisasa, kuna magari tofauti ambayo yanapita, na pia kuna mwendeshaji pikipiki, juu, ya barabara hii kuna maandishi ambayo imeandikwa, usipitishe kasi, na pia kwenye kuta, kumeandikwa kenha , ambayo inamaanisha shirika la barabara kuu la taifa la Kenya, hii inaashiria kwamba barabara hii, iko nchini Kenya.

Gari hili aina ya nisani, ya kampuni ya NNK Shuttle, imeegezwa kando ya barabara na kuongoja kubeba abiria. Juu yake kuna ubango unaoonyesha miji tofauti tofauti, na kuna makanga aliyevalia sare zake za kazi na watu wengine waonekana wakiwa, katika shughuli zao, mbalimbali.

Gari la moshi, lapita kwenye reli. Gari hili linawezekana kuwa imetoka kwenye kituo chake. Pia tunaweza kuona, uzio wa usalama, wenye chuma, na mbele tunaona miti, ya kijani kibichi.

Gari hili la matatu ndogo, ya kampuni ya Molo, ambalo lina usajili wa KCG 883E, imeegezwa katika kando ya barabara, na limebeba abiria, juu yake kuna mabango yanaonyesha miji tofauti, na pia kuna bidhaa ambazo zimebebwa, kuna watu tofauti tofauti wamesimama na wengine wako kwenye shughuli zao.

Gari hili limeegezwa kwenye mtaa wa jiji. Limepambwa kwa rangi tofauti kama rangi angavu ya buluu na nyeupe. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo makubwa ya kibiashara na pia watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na gari hilo.

Mtaro huu, umejaa maji inaonekana ulikuwa unachimbuliwa, na mfereji wa maji kupasuka. Kando yake, kuna manyumba kwa mbali, na pia kuna miti kwa mbali.

Haya ni mabomba ya maji ambapo yamewekwa, katika sehemu ya chini kwenye ardhi, ambapo, kunamea nyasi, yanaonekana yamekawia hapa, kwa muda mrefu hadi yakapata, kutu, mabomba haya hutumika katika kuunganisha maji kutoka eneo moja, hadi lingine.